Mitambo au minara ya kusambazwa umeme kwa msongo mkubwa, ikiwa imewekwa kwa safu kwenye mandhari ya mji ulio mbali ,minara hiyo ni ya chuma imetandikwa nyaya zinazosafirisha umeme kwa umbali mrefu kutoka kwenye vyanzo vya uzalishaji hadi kwa watumiaji wa mwisho, mpangilio wa vinara na nyaya inaonyesha miundombinu muhimu ya nishati, ambayo ni misingi kwa maendeleo ya viwanda.

Nguzo ya umeme yenye nyanya nyingi zinazounganishwa na kusambaa kwa pande tofauti, ikiwa karibu na jengo la ghorofa lina rangi ya kijani na njano, mavazi yakining'inia kwenye varanda za jengo, ishara ya maisha ya kila siku ya wakazi wake. Pia kuna taa ya barabarani inaonekana mbele na angani kuna wingu kiasi. Muundo huu unaonyesha usimamizi wa miundombinu ya umeme katika maeneo ya mijini.

Eneo la wazi lenye mnara wenye vifaa vya kueneza ishara ukiwa umezungukwa mafuta wa mawe na waya za ulinzi pamoja na alama za tahadhari kuhusu umeme mkali mwonekano huu unaashiria kuwa nala unahusishwa na usambazaji wa umeme au nguvu za kielektroniki zinazotumika kusambaza ishara katika mawasiliano kwa upande wa umeme ili sehemu muhimu ya miundo mbinu inayotumia nguvu ya umeme kuonyesha vifaa vya mawasiliano.

Nguzo iliyotengenezwa kwa zege kwa ajili ya kusambazia umeme katika maeneo tofautitofauti ikiwa na waya kadhaa wa nguvu, iliyoungananishwa kwa vishikizo vya kioo au plastiki ngumu. Taswira hii ikiangazia miundombinu ya kusambaza nishati ya umeme kwa maeneo ya jamiii, ikisisistiza nafasi ya tekinolojia katika maisha ya kila siku na muingiliano wa asili katika maisha ya binadamu.

Nguzo ya umeme ikiwa na mtambo wa kuchuja umeme niunganishwe na nyanza kusambazwa umeme wa msongo wa kati hadi chini kwa matumizi ya kaya au biashara ndogo ndogo, pembeni kuna kama ya usalama, iliyowekwa kwa matumizi tofauti, ikiashiria ufuatiliaji maeneo yanayozunguka miundombinu hiyo anga ni safi na kuna miti ya kijani ikiashiria hasira kijijini au pembezoni mwa mji.

Miundombinu ya umeme wa mjini ambapo nguzo ya umeme iliyojaa nyaya za rangi mbalimbali kama vile:nyekundu, bluu, njano na nyeusi ikiwa imewekwa mbele ya majengo ya makazi na kifaa kikubwa cha kubadilisha umeme kimefungwa juu ya nguzo na kuna masanduku ya kudhibiti umeme chini yake, mazingira haya yanaashiria mfumo wa ugavi wa umeme unaowezesha nyumba na biashara kupata nishati kwa matumizi ya kila siku.

Mandhari ya nje yenye nguzo ya umeme katikati, ambayo ina nyaya kadhaa zikielekea upande tofauti. Nyuma ya nguzo kuna nyumba yenye paa jeusi na kuta za rangi nyepesi, huku upande wa kulia kukiwa na uzio mweupe na lango na kushoto kuna kichaka pamoja na miti. Anga linaonekana kuwa na mawingu mazito, yakidokeza hali ya hewa ya mvua.

Sehemu ya kiwanda cha kufua na kusambaza umeme, chenye miundombinu ya kisasa, ikiwa na mabomba makubwa ya chuma na majukwaa ya kazi, yaliyojengwa kwa mpangilio wa kiufundi. Majengo yenye rangi ya kijani na manjano yameweka katikati ya mtandao wa mabomba ya vifaa vya chuma, ikiashiria sehemu ya kudhibiti na kusambaza nishati. Pia kuna barabara iliyo na alama za usalama za taa za barabarani, ikionyesha kuwa kituo hiki kimeunganishwa na mazingira ya mjini.

Alama ya barabarani inayoashiria marufuku ya kuegesha magari, ni ishara ya mduara yenye kingo nyekundu na herufi pi iliyokatwa na mstari mwekundu ikimaanisha hakuna kuegesha eneo hilo, alama imewekwa juu ya nguzo yenye rangi nyeupe na nyeusi na nyuma kuna miti na ukuta mweupe unaonyesha kuwa eneo hili liko nje katika mazingira yenye mandhari nzuri.

Eneo la barabara lenye alama kuvuka kwenda kwa miguu, ambapo watu kadhaa wanavuka akiwemo mtoto aliyeshikwa mkono na mtu mzima. Gari rangi ya blue inaonekana kuharibika sehemu, ikiwa imesimama katikati ya kivuko, ikiwa karibu na watu wanaovuka. Hali hii inaonyesha umuhimu wa usalama wa barabarani hasa kwa watoto na familia.

Eneo la barabarani likionesha taa za barabarani zenye mwanga mwekundu, ikimaanisha magari yanapaswa kusimama, kuruhusu watembea kwa miguu kuvuka, pia kuna alama za barabarani mistari ya kuvukia, iliyo mbele ya kundi la watoto waliovaa sare za shule wakisubiri kuvuka, askari wa usalama amesimama katikati ya barabara akiongoza shughuli ya kuvuka, hali inayodhihirisha mpangilio rasmi wa usalama barabarani.

Eneo la barabara kuu ya shughuli nyingi za usafirishaji, ikiwa na magari na pikipiki zinazosafiri kwa kasi kwenye njia nyingi. Barabara hii imegawanywa kwa mstari wa kati wenye mimea, huku daraja la waenda kwa miguu likionekana sehemu ya nyuma, kuna mtu pembeni ameshika mwamvuli, ishara ya kujikinga na mvua. Hii huonyesha mazingira ya barabarani, inahusisha usafirishaji.

Sehemu ya kituo maalumu, chenye shughuli ya usafirishaji kwa kutumia pikipiki za rangi ya machungwa. Ambazo zimepaki mbele ya kontena lililotayarishwa, kama kituo cha huduma au usajili. Watu kadhaa wanaonekana wakishirikiana, karibu na pikipiki hizo, wengine wakichunguza, wengine wakizungumza, hali inayodokeza kua ni sehemu ya maandalizi au utekelezaji, wa huduma ya usafiri.

Eneo la barabara ya mjini ambapo kuna jengo refu lenye mnara wa kipekee upande wa kushoto wenda ni kanisa ,msikiti au jengo lolote la kidini barabara ina magari kadhaa ikiwepo basi lenye rangi ya njano na magari madogo ambayo yanatembea au kusimama pembeni kuna watu wanatembea kando ya ukuta wa jengo na upande wa kulia kuna mabango yakiashiria ya sehemu za mji.

Kifaa cha usafirishaji aina pikipiki ina rangi ya kijani, ikiwa mbele ya jengo linaloonekana kuwa katika hali ya uchakavu, huku jiwe na vifusi vikiwa vimetapakaa mbele yake. Muonekano wa pikipiki safi na ya kisasa ukilinganisha na jengo lililozeeka, inaonyesha utofauti wa maendeleo katika maeneo ya jamii. Pikipiki hii kwa jinsi ilivyo, inaonekana inatumika katika usafirishaji wa watu pamoja na mizigo kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Pikipiki iliyobeba boksi kubwa la mizigo sehemu ya nyuma, ikiwa kwenye barabara karibu na maduka na magari mengine yaliyopaki. Muundo wa pikipiki na boksi unaonyesha shughuli ya kusambaza bidhaa au huduma, hasa katika maeneo ya mijini yenye mahitaji ya haraka. Mandhari ya jirani inaonyesha shughuli ya kila siku ya kibiashara na usafirishaji. Muonekano huu ni sehemu ya mnyororo wa usambazaji ambao pikipiki hutumika kama chombo cha usafiri.

Sehemu au eneo la kuegesha magari, kukiwa na gari dogo jeupe ambalo limezungukwa na magari mengine, yana rangi tofautitofauti, kama vile, kijani, nyeusi na kadhalika, yaliyo na mandhari ya kitaalamu na yanaonekana kuwa ni sehemu ya huduma ya usafiri wa abiria, hasa ukizingatia muundo wake.

Sehemu ya ofisi ya kisasa yenye madhari sa iliyopangwa vizuri kukiwea na kabati ya kijani upande wa kushoto, chombo cha kutunzia taka cha chuma kiti cha ngozi chenye rangi ya kahawia chenye mkuki wa chuma na magurudumu upande wa kulia, kikiwa kimewekwa sehemu ya chini ya meza ya mbao.

Eneo la nje lenye uchafu mwingi kama taka za plastiki karatasi chupa na mawe, vyote vimetapakaa juu ya nyasi na mchanga ukuta wa nyuma umechakaa na una madoa ya kutu na unyevu unyevu, ukionyesha mazingira yaliyotelekezwa au yasiyosimamiwa ipasavyo, hii huonyesha usimamizi mbaya wa mazingira unaweza kupelekea mfumuko wa magonjwa kama kipindupindu.

Pipa la takataka ambalo limejaa kupita kiasi, kwenye eneo la barabara ya lami au nje ya jengo. Takataka kama masanduku ya piza, chupa za plastiki, karatasi, na makopo vimesambaa ndani na nje ya pipa hilo. Ikiashiria changamoto ya usimamizi wa taka na usafi wa mazingira ya umma, mazingira hayo yanayoizunguka yanaonyesha uchafu ulioenea barabarani jambo linaloweza kuathiri afya.

Gari la kubebea taka likiwa na wafanyakazi wawili waliovaa sare za kijani juu yake, wakishighulika na taka zinazokusanywa. Gari limajaa mifuko ya mabaki mbalimbali, na liko karibu na maduka yanayouza nguo. Mandhari ya jirani ina watu wengine wakipita au wakifanya shughuli zao. Muonekano huu unaonyesha kazi ya ukusanyaji wa taka kama hatua muhimu ya utunzaji wa mazingira, ambapo taka za mtaa hukusanywa na hupelekwa eneo maalumu.

Mabomba makubwa plastiki, yamepangwa juu ya kokoto; yakiwa na rangi nyeusi pamoja na mstari wa kijani uliopita pembeni. Mabomba haya ni ya mviringo na muundo huu unafaa kwa matumizi ya kusafirisha na kuongozwa maji ya taka au mvua, hasa kwenye mifumo ya chini ya ardhi. Hii ni sehemu ya miundombinu ya utunzaji wa taka, majumbani au viwandani, ambapo hupunguza mafuriko na kuhifadhi usafi wa mazingira.

Sehemu ya ufereji wa maji iliyoko kwenye ukuta wa mawe ambapo maji yanatiririka kutoka ndani kuelekea nje kwenye ardhi kwenye udongo na takataka sehemu hiyo imezungukwa na mashina ya mimea midogo na inaonekana kuwa na wavu wa chuma unauzuia uchafu kuingia au kutoka mandhari hii inaonyeshwa mfumo wa kudhibiti maji au mvua au maji taka na inaweza kutazuliwa kama kipengele cha usafi mazingira.

Sehemu ya kituo kikibwa cha kuchakata taka za plastiki, ambapo wafanyakazi wawili waliovaa sare za kijani wakishughulikia chupa za plastiki zilizotapakaa sakafuni na ndani ya magunia. Mmoja anachambua plastiki, huku mwingine akitumia mashine inayofaa kufungasha na kufunga mafungu yaliyobanwa. Mandhari inaonyesha shughuli ya kiwango kikubwa cha uwezeshaji, ikitoa msingi wa kujadili ajira za kijamii.

Eneo kubwa la dampo lenye takataka mbalimbali kama vile mifuko ya plastiki, chupa, nguo na vifaa ambavyo vimetupwa vikiwa vimejaa kwenye eneo hilo, huku gari lenye rangi ya bluu likiwa upande wa kulia. Mandhari ya nyuma ina nyaya za umeme na milima ya kijani lakini mazingira ya dampo yanaonyesha uchafunzi mkubwa wa mazingira, hii ni taswira ya changamoto ya udhibiti wa takataka katika miji na vijijini.

Eneo la kituo cha usimamizi wa taka na mambo watu kadhaa wanachambua taka sekretarieti hasa bodi za mitambo ya umeme wamevaa nguo na mavazi maalum ya kujikinga ni ishara kuwa wanashughulika nataka zinazoweza kuwa na madhara kwa afya au mazingira mabegi makubwa ya vifaa vilivyotengwa yanaonekana pembeni ya kusubiri kuchukuliwa kwa ajili ya kuchakatwa upya.

Shughuli ya usafi wa mazingira inayofanywa na watu kadhaa, mmoja akitumia koleo kuingiza taka kwenye gunia juepe,.huku mwingine akiwa na fagio na sepetu akiandaa eneo. Mandhari ya nyuma ina jengo yenye milango na madirisha ya kijani, watu wakikaa kwenye ngazi na nguzo zenye mabango ya matangazo. Taswira hii inakisi ushirika wa jamii katika kutunza mazingira, ikisisitiza wajibu wa pamoja, huduma za jiji na kampeni za usafi.

Eneo la dampo lililojaa taka na watu kadhaa wakichambua mabaki ikiwa karibu na gari lenye rangi ya bluu, hali hii inaibua maswala ya mazingira usafi wa jamii pamoja na hali ya kiuchumia ya watu wanaohusika moja kwa moja na taka. Hii inaashiria changamoto ya usimamizi wa taka mijini, fursa za kuchakata na kutumia upya pamoja na haja ya sera bora za mazingira zinazoambatana na elimu ya mazingira kwa jamii.

Eneo la kuhifadhi taka ambapo mifuko meusi ya plastiki imepangwa kwa wingi dhidi ya ukuta. Miongoni mwa mifuko hiyo kuna pakiti za plastiki za rangi tofautitofauti na chombo cha kijani kibichi yote ikiwa katika sehemu finyu kati ya mlango wa bluu na sehemu nyingine nyeusi, muonekano huu unahakisi hali ya usimamizi wa taka katika mazingira ya mjini au mahali pa kazi.

Mfumo wa kisasa wa kuchakata taka katika jengo la viwandani ambapo mkanda wa kusafirisha plastiki, huelekezwa kwenye mashine ya kuchambua taka zilizochanganyika. Mandhari inaonyesha hatua ya awali ya mchakato wa uchakataji ikisisitiza umuhimu wa miundo bora, usalama kazini na uwezo wa kusafirisha na kurahisisha uchumi duara wa teknolojia.

Eneo la dampo kubwa la taka ambapo watu kadhaa wanaojishughulisha katika mirundiko wa taka zinazojumuisha plastiki, chupa na vipande vya vifaa mbalimbali. Mtu mmoja aliyesimama anaonekana amebebe gunia kubwa mgongoni, ikiashiria shughuli ya kukusanya vitu vinavyoweza kutumika tena. Ndege kama korongo wamesimama juu ya taka hizo, na nyuma kuna mashine ya kuchimbua ardhi ikisukuma taka.

Eneo la nje ya nyumba, ikiwa na kontena ya rangi ya njano ambalo limejaa takataka mbalimbali, mifuko meusi ya taka, sanduku la plastiki la bluu, vipande vya katoni, vifaa vya nyumbani kama jiko la umeme na vitu vingine vilivyotupwa. Mandhari ni ya barabarani, kando ya ukuta wa matofali, na kuna takataka zilizosambaa kwenye ardhi, karibu na kontena hilo.

Magunia makubwa plastiki yaliyosheheni taka zinazoonekana kuchujwa kutoka mazingira jamii akiwa nje ya jengo la mabati ikiashiria, cha ukusanyaji au kuhifadhi wa malighafi za kuchakata, taswira hii inaibua fursa za uchambuzi wa uchumi wa mzunguko ikionyesha uwezekano wa kugeuzwa taka kwa bidhaa au ajira kwa jamii, pia inaonyesha ushiriki wa sekta zisizo rasmi katika kudhibiti taka.

Sehemu ya eneo la wazi, inayoonyesha tukio linaloweza kuhusiana na huduma za maji, shimo kubwa limechimbwa linaonyeshwa na tabaka la udongo na miamba, jambo linadokeza uwezekano wa uchimbaji wa bomba au tanki la kuhifadhia maji. Pia kuna mashine ya kuchimbia ikifanya kazi na bomba la saruji lenye umbo la mviringo mbele yake ambalo mara nyingi hutumika kama miundombinu ya kusafirisha maji kama, mitaro au mifumo ya maji taka.

Sehemu ya ujenzi ya miundo mbinu ya huduma za maji, ambapo bomba kubwa la maji limeunganishwa kwenye mfumo wa zege iliyochimbwa ardhini, mawe na udongo wa ujenzi unaonesha kuwa ni sehemu ya mradi wa kusambaza au kudhibiti maji iyo ni kwa mazumizi ya kaya, Mifereji ya mvua au mifuko ya maji taka, Hii inaashiria juhudi za kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za maji.